Watu wawili ambao wamevalia sare rasmi ya kufanya kazi hii, wanafanya kazi ya kukusanya taka katika eneo hili na wameweza kuvalia barakwa.

Mtu ambaye amevalia suruali ya rangi ya nyeupe na anapuliza dawa eneo hili ili kukinga kutoka na wadudu wanaokula watu.

Chupa ambaye imewekwa juu ya meza. Ndani ya chupa hii kuna tembe za dawa na imebandikwa karatasi nyeusi.

Wanawake wawili wakifanya kazi katika kile kinachoonekana kama wodi ya watoto wachanga, labda kitengo cha utunzaji maalum kwa watoto wachanga au wodi ya uzazi.

Muhudumu wa afya akiwa anaangalia kifaa chake cha kupima na amevalia suruali yake ya kazi. Nyuma yake kuna wagonjwa wanaopiga foleni kungoja kupata kuonwa na daktari.

Watu ambao wamepiga foleni, watu hawa ni wanawake ambao wana watoto na wanahitaji kupewa chanjo, daktari ameshika sindano na yu tayari kumchoma sindano mtoto ili kumpatia chanjo.

Chupa ya dawa ambayo dawa yake imeweza kumwagwa kwenye meza. Tembe ama dawa hizi ni za rangi ya nyekundu.

Watu wawili ambao wamevalia barakoa huku wakinawa mikono yao. Kando yao kuna wengine wawili ambao moja amevalia barakoa.

Mwanamke mmoja ambaye ameinama huku akichota maji, usoni mwake naona kwamba ametabasamu.

Mama amemshika mtoto uku amevalia barakoa, naye daktari anampa mtoto chanjo. Chanjo husaidia kumlinda mtoto dhidi ya magonjwa.

Daktari anayemdunga sindano ili kumhepusha na maradhi inayoweza kumpata, Mgonjwa mwingine anangojea kando yake. Wote wameweza kuvalia barakoa.

Mhudumu wa afya ambaye ako kwenye maabara na anajaribu kufanya kazi yake ya kutoa dawa za kudunga watu.

Watoto wadogo wanaochota maji kwenye mfereji, watoto hawa wanapiga foleni ili kuchota maji hayo.

Chapisho la matangazo na inatangaza kuwa kuna mganga hodari anayejiita galazinga na anaweza kujibu vitu mbali mbali ikihusiana na yale ya mapenzi.

Madaktar wawili walio valia barakoa, huku wamo kwenye tendo la kumwangalilia mgonjwa kwenye mdomo, ili kuhakikisha kwamba, meno yake yamo sawa.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia barakoa na kufuniika vichwa zao na vitambaa vya upasuaji, wanajaribu kumsaidia mtoto mchanga.

Daktari wa meno ambaye amevalia barakoa anamuangalilia mdomo huenda ni mgonjwa hili kuangalia meno yake.

Moto ambao umeteketeza nyumba , moto huu ni hasara kubwa kwa eneo hili kwasababu imeweza kuhamisha watu waliokuwa wakiishi katika nyumba hizi.

Watu watatu, na wawili wao ni madaktari, wanajaribu kumuangalilia mdomo ambapo inaonekana kwamba wanajaribu kumtibu meno yake.

Kliniki ya masai ambayo unaweza kupata tiba kwa asili ya asilimia mia moja dani na nje ya Tanzania.

Daktari ambaye amevalia surubwani yake. Daktari huyu amevalia pia miwani na anamwangallia mgonjwa ambapo atakayemchoma sindano

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa huku ameshika sindano akitoa dawa kwenye chupa anajiandaa kumdunga mgonjwa dawa hii.

Daktari ambaye anamwangalilia macho mgonjwa, daktari huyu amevalia barakoa na kifaa anachotumia kuangalia macho ya mgonjwa huyu.

Mama ambaye ameshika mtoto mchanga ili mtoto aweze kupatiwa chanjo ya Polio, daktari amempea chanjo hii ikiwa amemwangalia mtoto daktari amevalia miwani.

Mtaalum wa meno na pia daktari wa meno au msaidizi wa meno ni mwanamke aliyevaa nguo za buluu za matibabu. Kofia ya buluu ya upasuaji na barakoa anamwangalia mgonjwa.

Katika hili eneo kavu lenye vumbi, kuna watu wawili muhimu mbele. Mtu mmoja aliyevaa nguo inayoonekana kuwa nyeupe, ameketi kwenye kiti, mtu mwingine aliyevaa fulana angavu ya kijani kibichi au njano yenye mistari inayonyonga ameinama juu ya mtu aliyeketi.

Chumba cha malazi hosipitalini ambako wagonjwa hulazwa hapa wanapopata matibabu hospitalini. Hapa wagonjwa husaidiwa ili kunufaika kiafya.

Chupa ya dawa na ambalo limebandikwa karatasi ya kijani kibichi. Chupa hii imewekwa kwenye juu ya meza na linakifuniko jeupe

Jengo lililoporomoka au kubomoka vibaya. Kinachoonekana wazi ni sakafu zilizoporomoka na vipande vya ujenzi vilivyotawanyika.

Wanaume awili ambao wamefunikwa na wimbi kubwa la nzige wanaume hawa wanajaribu kuwafuguza nzige hawa ili wasiweze kuharibu mimmea yao.

Mama mmoja ambaye amevalia barakoa huku ameshika mtoto mchanga. Kwingineko kuna mtu ambaye huenda anampa chanjo mtoto huyu mchanga.

Mwanaume Mzee anaonekana amevaa kofia nyeupe na nguo nyeupe, anonekana akivuta zigara kubwa iliyo kinywaji wake, mbele yake kuna sanduku ndogo au chupa zilizojaa vitu zilizofanana na pakiti ndogo au viburisho.

Miti ambao umeweza kukauka upande hii hakuna ata nyasi ambayo ni ya kijani kimbichi, maana hapa kuna kiangazi mkubwa.

Eneo la hospitali au chumba cha dharura ambapo kuna wagonjwa kadhaa. Katikati kuna mtu amelala kwenye chumba cha hospitali chenye magurudumu.

Watu wawili ambao wameona upande wa nyuma ,nyuma yao kuna ng'ombe ambayo imekufa, ng'ombe hii imeweza kufa kwa sababu ya kiangazi iliyoko humu.

Mtu aliyevaa mavazi kamili ya kinga yenye rangi ya blue ikiwa ni pamoja na kofia iliyounganishwa, glavu nyeupe na kinyago cha kinga cha kupumulia kinachofunika pua na mdomo.

Nyumba ambayo imezungukwa na maji, maji haya huenda yametokana na mvua nyingi ambayo imeweza kuleta mafuriko katika upande huu.

Mtu alioko mbele ya darasa, mmoja amesimama na huenda anaonesha wanafunzi jinsi ya kutumia kifaa fulani. Kando yake mmoja ameketi chini akiangalia aliye simama.

Mwanamke ambaye amemshika mtoto mchanga Kwa mikono zake, ama huyu amekalia kitanda inavyoonekana kwamba ni kitanda ambayo amejifungua.

Mtu ambaye anapulizia dawa mimea. Mtu huyu amevalia surupwani nyeupe ili kumkinga na madhara ya dawa anayoipulizia mimea.

Mtu ambaye amevalia barakoa na kushika shindano. Huenda yeye ni daktari kwasababu anatoa dawa kwenye chupa huenda anataka kumdungia mgonjwa.

Daktari wa masikio. Daktari huyu amevalia nguo yake ya udaktari na anamuangalilia mwanamke huyu sikio kuangalia kama kuna tatizo lolote.

Daktari ambaye anamchoma shindano mgonjwa aliyevaa barakoa. Anamchoma shindano ili kumwepusha dhidi ya magonjwa yatakayo mpata.

Mtu ambaye amevalia surupwenye ili kuweza kunyunyizia dawa pande hii, pande hii kunaweza kuwa kuna madudu tofauti tofauti.

Wanafunzi walioko darasani mmoja wao amesimama mbele yao huku akionekana kwamba anawaelezea wanafunzi wenzake kuhusu kitu fulani mwalimu wao amesimama kando yake.

Chupa ya virutobisho kutoka kampuni inayoitwa Nature's Bounty. Chupa ni ya rangi ya kijani iliyokolea na lebo ina rangi nyeupe na njano.

Daktari anayemwonesha mgonjwa jinsi ya kufanya mazoezi. Mgonjwa ameweza kuvaa barakwa ka ameinua mguu wake ili kuweza kufanya mazoezi jinsi inavyofaa.

Daktari ambaye anamchoma sindano mgonjwa, mgonjwa huyu anapokea chanjo ili kumwepusha asipate ugonjwa fulani, mgonjwa huyu amevalia barakoa.

Chupa ya dawa ambayo imeekwa juu ya meza, kando ya chupa hii kuna sindano ya kutumia kuidungia dawa.

Watu wawili ambao wamevalia barakoa mmoja wao akiwa amevalia sare inayoonekana kwamba ni ya daktari na anajaribu kumsikiza mgonjwa.

Chupa ambayo imelala na baadhi ya vidonge vyake vinapatikana nje ya chupa hili. Vidonge ni vya rangi ya manjano iliyokolea, inavyofanana na mafuta.

Watu wawili, na moja wao amevalia koti nyeupe, ishara kwamba ni dakitari, na anamuongelesha ambaye ameketi chini ambaye ni mgonjwa.

Mtu moja ambaye amevalia nguo nyeusi na kuvalia barakoa akijaribu kunawa mikono yake kwenye tangi ya buluu.

Tabibu wa meno anayeangalilia mgonjwa mdomo wake ili kuhakikisha ya kwamba meno yake iko vizuri. Tabibu huyu anatibu au ameweza kung'oa meno ya mgonjwa.

Mafuriko ambayo yamefanya maji kuzambaa katika eneo hili. Watu wawili wamekanyaga maji na kushikilia vijiti ya kuangalia kiwango cha maji.

Wanawake wawili wakitumia kifaa cha kuchota maji kinachobebeka. Mwanamke wa kuchota amevaa shati jeupe na anaonekana akishikilia ndoo au chombo kikubwa cha manjano ili kupokea maji.

Watu kadhaa ambao wamo katika chumba fulani. Wengi wao wamevalia barakoa. Kuna mhudumu wa afya ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati, na anajitarisha kumdunga sindano mgonjwa ili kumkinga na maradhi yoyote.

Chupa nyingi za dawa ambaye iko kwenye meza kando yao kuna barakoa na sindano ambaye huenda la kutoa dawa hizi hili keweza kutungia mtu au mgonjwa.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kitaalamu yanayofanana na yale ya mfamasia au mfanyakazi wa maabara au mtu anayeshughulikia bidhaa za afya.

Daktari anayempa mtoto chanjo, mtoto huyu ameshikwa na mama yake huku akipokea chanjo ambayo uenda ni ya polio.

Mtu ambaye anafanya shughuli ya kunyunyizia maji au dawa mboga yake kwenye shamba ili kuikinga kutokana na wadudu au magonjwa.

Mwanaume ambaye amevaa aproni ya rangi ya kijivu huku akipulizia dawa mimea yake ili kukinga kutokana na wadudu au magonjwa yanayoweza kushikwa na hii mimea.

Watu wawili ambao wamevalia sare zinazoonekana kuwa ya daktari, madaktari hawa inawezekana kuwa ni daktari wa macho na wanatumia vifaa ya kuonea.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia barakoa, huku wakiwa kwenye kazi yao na wanamwangalilia mgonjwa mdomo wake, huenda wanamtibu au kumwonea meno.

Matibabu ya meno yakiendelea, mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na mdomo wake umefunguka mtaalamu wa meno amevaa nguo za buluu na glavu.

Daktari wa meno ambaye ako kwenye shughuli ya kumng'oa meno mgonjwa meno hii huenda imekuwa ikimuuma.

Mwanamke ambaye anajaribiu kuzima moto ambao umewaka nje ya nyumba yake, mwanamke huyu anatumia kifaa cha kuzima moto.

Mhudumu wa afya ambaye anamsaidia mtoto mchanga , mtoto mchanga ambaye huenda amaezaliwa wakati huu, hii inaonyesha kwamba hapa ni wadi.

Maji mingi ambayo yamefurika kwenye barabara hadi barabara haliwezi kupitika, Magari yamelazimika kupita juu ya maji hayo.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia barakoa na koti jeupe huku wakiangalia kifaa cha kupima bumzi.

Chupa zenye dawa aina tofauti. Dawa hii ni ya kukinga magonjwa aina mbalimbali huku maandiko imeandikwa huenda ni ya daktari.

Chupa ya dawa na sindano ambayo inatumika kutoa dawa hii kwenye chupa hili, ili kuweza kumdungia mgonjwa.

Daktari akiwa kwenye maabara na anatumia kifaa moja kuangalilia mgonjwa macho yake kama yako sawa.

Watu ambao wameenda kuagalia moshi au moto ambao unaendelea kuchomeka, Kuna wingu kubwa la moshi ambao inaonyesha kwamba kuna uwezekano kuwa kuna kitu ambao imeweza kuchoma.

Mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya jengo ndogo ya buluu. Jengo hilo linaonekana kuwa choo cha umma ama kituo fulani.

Watu wawili ambao wamevalia barako, mbele yao kuna mtu ambaye wanaweza wanamuongelesha. kando yao kunaonekana mwandiko ambayo ni ya unisef .

Chupa kadhaa za dawa na baadhi ya vidonge zikiwa zimetolewa nje. Inaonekana kama seti ya dawa za kutibu ugonjwa fulani kutokana na majina ya dawa.

Nyumba ya kujisaidia ya umma. Mtu mmoja anaonekana akiingia chumba hili ili kuweza kujisaidia. Chumba hili limepakwa rangi ya manjano.

Ngamia ambaye ameweza kulala chini na kudhoofia kwasababu ya ukame. Huku hakuna chochote ambaye ngamia huyu anaweza kula.

Mama ambaye ameshika mtoto wake. Kuna daktari ambaye amevalia barakoa na anataka kumdunga mtoto ili kupata chanjo fulani ya ugonjwa ili kukinga mtoto asipate ugojwa.

Katika hiki kituo cha afya au kliniki kuna watu watatu wanaonekana, mtu aliyevaa sare nyeupe au rangi nyepesi ya kimatibu anamhudumia mtoto mjanga ambaye amelala, mtu mwingine labda mzazi au mlezi aliyevaa kitambaa cha kijwa jenye mchoro ya kijani.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia surupwani ya rangi ya samawati huku ameshika kifaa cha kunyunyizia dawa eneo hili ambayo huenda imeshikwa na wadudu au wagonjwa.

Wanawake wawili ambao wamevalia barakoa mmoja wao ni daktari na mwingine ni mgonjwa, daktari anamchoma sindano mgonjwa.

Mhudumu wa afya ama daktari ambaye amevalia barakoa. Mbele yake kuna mtoto mdogo, anayangalia nyuma. Huenda anaangalia mama yake.

Mwanaume anayeonekana kuwa daktari au mtaalamu wa meno akimhudumia mgonjwa ambaye ni mwanamke. Mwanaume huyo amevaa koti j

Mkono ambao imevalishwa glovu huku mkono hii imeweza kushika chupa ya dawa, na sindano ya kutumia kudungia dawa hii.

Kundi kubwa la nzige ambao wametua kwenye mimea, kundi hili la nzige huleta uharibifu mkubwa katika mazao na kuna mtu mmoja anayeonekana mbele labda akijaribu kuwafukuza nzige au kuchunguza hali hiyo.

Daktari wa meno ambaye anaendeleza kazi yake. Mwenzake amesimama kando yake. Inaonekana kwamba mwenzake anaonyeshwa jinsi ya kufanya kazi hii. Mgonjwa pia, amelazwa ili kuweza kutibiwa kwa hali inayofaa.

Madaktari wa meno ambao wanasaidia mgonjwa ili kumtibu ama kumng'oa jino ambalo linaweza kuwa linauma. Madaktari hawa wana kazi kubwa kuhakikisha kwamba mgonjwa huyu amepata tiba nzuri.

Ofisi ya chanjo ya wagonjwa wa surua. Ugonjwa huu ni muhimu ukizuiliwa ili kuzuia mlipuko wa magonjwa haya na kulinda afya ya umma hasa kwa watoto wadogo.

Mhudumu wa afya anayemsaidia mama yake ili kumpatia mtoto mdogo ili kupata chanjo dhidi ya magonjwa mbalimbali ambao yanaeza kumpata mtoto mdogo.

Mtu ambaye amevaa mavazi maalum ya kukinga na anafanya kazi ya kupulizia dawa kwenye mimea shambani . Mtu huyo amevaa mavazi meupe ya kinga na Glavu za mkononi . Jambo linalo ashiria kuwa anajilinda didhi ya kemikali au dawa anazo pulizia.

Watu wanaonyunyuzia dawa mimea. Mimea hii inaweza kua imeshikwa na ugonjwa tofauti tofauti. Kwa hivyo, ni vyema kupulizia dawa ili kunginga kwa magonjwa hayo na tena kukinga katika madudu tofauti tofauti.

Mhudumu wa afya, anayeonekana kuvaa barakoa, ili kujikinga na ugonjwa wowote. Na kuna mtu mmoja ambaye amekaa, ili kupokea chanjo hilo na inayoonekana kuwa ni chanjo la ugonjwa wa korona.

Daktari anayempatia mtoto dawa. Mtoto ameshikwa na mama yake ili kupata chanjo maalum. Chanjo hii inasaidia kukinga magojwa tofauti tofauti kwa mtoto mdogo.

Mvua kubwa, ambayo inaonekana kwamba ilinyesha pande huu. Mvua hii nyingi iliweza kuleta mafuriko na kuzuia njia. Inaonekana kwamba Kuna mtu moja anaendesha pikipiki , na mwingine kuskuma pikipiki hio, ili kuweza kuendesha katika barabara hii ambayo imeguzwa.

Tukio hospitalini ambapo wahudumu wa afya wawili waliovaa mavazi ya upasuaji na barakoa wakihudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Mmoja wa wahudumu wa afya anamshika mkono mgonjwa kwa huruma na faraja pembeni kuna mwanamke mwingine.

Wauguzi walioko kwenye chumba cha kufanya oparesheni. Wauguzi hawa wamevalia barakoa na huenda wanajiandaa ili kumfanyia oparesheni mgonjwa.

Daktari anayedunga sindano mgonjwa aliyekuja kutibiwa, wote wawili wamevalia barakoa jinzi inavyotakikana kwa hospitalini.

Daktari ambaye ni daktari wa masikio anamwangalilia mgonjwa sikio lake kuangalia kama kuna kasoro yoyote.

Chupa ambayo ni ya dawa ya chanjo. Chupa hii imeweza kufunikwa kufungwa na kifuniko ya rangi ya nyekundu. Kando ya chupa hili kuna sindano.

Mwanamke moja anayeweza kuwa mtaalamu wa afya akichukua sampuli ya damu au akifanya sindano kwenye mkono wa mtu mwingine anayeweza kuwa mtoto au mtu mzima.

Watu ambao wamevalia suruari yao ya kazi. Moja anapulizia dawa sehemu hili, ilikuweza kuikinga dhidi ya wadudu, mwingine anaagalia kifaa alicho nacho.

Maadishi ambayo yameadkikwa kuhusu chanjo, chanjo hii inasaidia ilikukinga nararadhi ya ama maradhi inayoshika ngozi

Sanduku la dawa au chanjo pamoja na kifuniko cha buluu au kitonge kimoja cha buluu ililo upande ya kulia linaonekana kuwa na mandishi.